Mwanaharakati anaonekana amenyosha mkono huku mwenzake akimsaidia kuinua. Kwenye umati uliomo nyuma yao, wengine wanaonekana wamevaa kofia iliyo na rangi ya machungwa. Hawa wote wako mbele ya jengo lililojengwa kwa ukuta huku paa lake likiwa la mabati na limeshikiliwa na mbao ya rangi ya buluu.

Rais wa jamhuri ya nchi ya Kenya anayeitwa William Samoei Ruto anaonekana kuwasalimia mawakili tofauti waliovalia sare ya kikazi inayohusisha mavazi miekundu, nyeupe na nyeusi. Kando, kuna watu wengine wanaonekana kutazama mambo haya huku wamevalia suti. Kunalo jengo la rangi kahawia hapo nyuma.

Risiti ya kuonyesha kuwa malipo yamefanyika inaonekana kuwa na maandishi toka juu hadi chini. Yote yameandikwa kutumia rangi tofauti kama vile nyeupe na nyeusi. Kuna mistari ya rangi ya kijani yanapita toka pande moja hadi nyingine.

Wahudumu wa umma wanaonekana wameketi mbele ya komputa huku wanawahudumia wateja waliokuja kusaidika. Kunavyo viti kadhaa vilivyopangwa kwa utaratibu na ulaini, huku sakafu imepangwa vigae.

Mchuano wa mchezo wa mpira wa mguu unaendelea baina ya vikundi viwili. Timu moja imevalia rangi ya kijani huku wengine machungwa. Mashabiki wameketi huko nyuma na kutazama na kushangilia hawa wanaocheza.

Wanaume wanne wanaonekana wakiwa kwenye chumba cha mabati huku watatu wameketi chini na wengine wao kuandika vitu kwenye fomu ya karatasi. Mkono unaonekana ukipitisha ingine kwa mwanaume mmoja ukipitisha ingine kwa mwanaume mmoja aliyeketi kwa kiti cha samawati.

Kiti vingi vimepangwa kwa ulaini na utaratibu huku vingine vimekaliwa, Muhumu wa umma, wameketi, mbele ya kompyuta, wanaudumia watu waliomo hapo pia. Chumba chenyewe ni cha upe, huku, sakafu imepangiwa vigae.

Wanaume wawili mmoja daktari na mwingine mgonjwa wako kwenye chumba kimoja huku mmoja ameketi chini na mwingine kusimama ,mbele Yao kunalo deski yenye rangi kahawia iliyojaa makaratasi juu yake ,nyuma Kuna bango linaandikwa kutumia maandishi meupe na ya kizungu.

Mchuano wa mpira wa mguu unaendelea baina ya timu mbili. Kundi moja imevalia sare nyekundu na nyeusi, huku nyingine limevalia la samawati na nyeupe. Nyuma kunao watu wanaonekana kuwa kama mashabiki, wamesimama na kutazama mchezo huo, huku viti vya kijani vimepangwa hapo pia.

Watu wanaonekana wameketi kwenye viti vilivyopangwa kwa laini na mstari. Huku wengine wamesimama kwa madirisha ya kuhudumiwa, pembeni askari anaonekana akitembea huku bunduki likining'inia mabegani na anatembea kwa sakafu nyeupe.

Mashabiki wa mpira wanaonekana wakiiona na kuishabikia timu yao. Wamevaa manguo yenye rangi ya kijani na nyeupe. Mtu aliyekosa mavazi anaonekana na maandishi kwenye mwili.

Umati wa watu umesimama, huku wakiangalia picha wanayopigwa wao. Moja wao aliye mbele na ni mwanaume, ameshikilia karatasi pamoja na mwanamke mwingine. Chumba waliomo ndani ni cha rangi nyeupe na kijani, huku mbele ya watu hawa kunayo meza yenye rangi kahawia.

Watu wengi wa asili ya kiume na kike, wamekusanyika na kuonekana kuwa ya asili ya mashabiki. Mmoja aliyeshuka rasta amesimama na kuwatazama huku amejifunga bendera ya nchi ya Kenya. Wengine wako na shati zilizo na maandishi ya Kenya Airways.

Mwanamke aliyevalia miwani, sare ya buluu, pete na saa anaonekana akitoa hotuba. Haya yote yanaonyeshwa kwenye televisheni ya Citizen. Mbele yake kunaonekana kuwa na machupa matatu yaliyo na kofia ya rangi ya kijani. Huku nyuma kunaonekana kuwa na ukuta iliyo na rangi nyeupe na maandishi.

Wanaume wawili wanaonekana kusimama huku mmoja aliyevalia koti safi ya samawati anaandika vitu kwenye karatasi yao, mwingine anasoma vitu vilivyoandikwa kwenye bao linaloning'inia juu, chumba waliyomo ndani ni nyeupe huku paa imepangwa na vigae na stima kuwaka hapo nyuma.

Kikapu cheupe cha plastiki kinaonekana kimesimamishwa juu ya sakafu iliyotengenezwa kwa simiti. Nyuma yake kunaonekana kuwa na mlango wa chuma na ukuta, yaliyo na rangi ya buluu na pinki .

Wahudumu wanne waliovaa mavazi yakikazi yanayohusisha rangi ya nyeupe, nyeusi na nyekundu, wameketi nyuma ya kompyuta huku wamevalia barakoa. Kuna ukuta nyeupe iliyo na maandishi ya Huduma Kenya. Kunao nguzo unaopita mbele yao.

Watu wawili, mwanamume na mwanamke wameketi mbele ya kompyuta . Kuna deski miwili, moja nyekundu moja kijani zilizo andikwa maandishi kwa rangi nyeupe. Viti viwili vimepangwa vikiangaliana. Nyuma yao kuna dirisha ambayo inaonyesha rangi cheupe.

Picha kubwa ya mahakama kuu umebandikwa kwenye blogu huu unaoongelea mambo ya jumuia ya LGBTQ. Yote yamewekwa na kuandikwa maelezo zaidi kutumia rangi nyeupe, nyeusi na nyekundu.

Muhudumu wa umma, amevalia mavazi ya kikazi ya rangi nyeusi, huku wameketi wakiyangaliana na wateja na meza ya rangi kahawia kikiwa katikati yao. Wengine wengi wameisimamishwa na koketi huko nyuma, na wote wako chini ya paa ya mabati.

Wafanyikazi wa umma wawili, mwanaume na mwanamke wanaonekana wameketi mbele ya kompyuta. Wamevalia mavazi yenye rangi nyeupe na nyekundu. Mbele, viti viwili vimepangwa huku vikiangaliana kisha kuna madeski mengine mawili yaliyomo kando ya deski ya hawa. Juu kuna maandishi ya kingereza yanayosema NCA services .

Jaji mkuu wa mahakama anaonekana kushikilia kitabu cha biblia huku wamesimama kwenye jukwaa na kuongea mbele ya mikrofoni na kukula kiapo. Kando, kuna watu wengine wawili mwanaume na mwanamke wamesimama pia. Bendera minne ya nchi ya Kenya imesimamishwa hapo nyuma ili kuonyesha mambo haya ni ya nchi hiyo.

Harakati za maandamano zinaendelea huku watu wakitembea na mabao yaliyoandikwa FNU kazi iendelee kwa rangi nyeupe. Mwanamume mmoja hapo mbele anaonekana akipiga nduru kuwa amevalai sweta na ana bendera mkononi.

Pasipoti mawili ya rangi ya samawati na nyeusi, yanaonekana yameekelewa hapo. Haya yote yanaonyesha kwa uwazi kuwa ni ya nchi ya Kenya. Kando kunayo makalamu yaliyowekelewa juu ya kikapu iliyo na rangi tofauti. Yote haya yameekelewa kwa sakafu nyeupe.

Mchuano wa mchezo wa mpira wa mguu, unaendelea baina ya timu miwili. Kikundi kimoja kinavalia sare ya samawati na nyeupe, huku wengine wakivalia sare ya njano na kijani. Mwisho kuna muonekano wa viti vya mashabiki vya kukalia na kunao watu wanaotembea nyuma kabisa.

Wateja wanaonekana wameketi kwa viti vilivyopangwa kwa ulaini na ustaarabu. Wengine wao wamesimama na kwenda kwa wahudumu kwenye dirisha. Sakafu inaonekana kuwa na mpangilio wa vigae huku paa ikiwa na stima tofauti mingi.

Timu miwili tofauti za mchezo wa mpira wa mguu wanacheza pamoja, huku kundi kimevalia nyekundu na kingine nyeupe, uwanja waliomo ndani unaoonekana kumea nyasi nzuri, kunayo maandishi huko nyuma yanayosomeka na kutengenezwa kwa ukubwa, huku mwisho kuna jengo kubwa.

Watu wengi wanaonekana wakishangilia. Huku walio kwenye mstari wa mbele, wameshikilia bendera ya nchi ya Kenya. Nyuma, kuna bango kubwa linaloonyesha mtu akicheza mchezo wa mpira wa miguu, pamoja na picha ya simba kiliyowekwa hapo pia.

Umati wa watu unaonekana umesimama na kupanga laini kwa mfumo fulani. Wengi wao wameshikiria kitabu au karatasi ndogo, huku wakiwa na wana wao. Kando kuna jengo jeupe na lingine na vyote vina paa ya mabati.

Wahudumu watatu wakike, wanonekana wakiisimama kando ya meza ya rangi kahawia. Wawili, wamesimama, huku mmoja ameketi na mwingine analiangalia computer , Kunao watu wengine, hapo nyuma yao, wamesimama, na wote wako juu ya sakafu iliyopangwa vigae.

Wahudumu wa huma, wamevalia kote ya rangi kijani huko wameketi mbele ya meza ya kahawia na kwa hudumia wateja, wanaonekana wakichukua alama ya vidole ya watu hao waliokuja kuhudumiwa.

Mwanaume mmoja aliyevalia suti safi ya rangi samawati amesimama juu ya jukwaa mbele ya mikrofoni huku ana biblia mkononi akikula kiapo. Nyuma kunalo bendera mbili yenye nchi ya Kenya zimesimamishwa kwenye nguzo hayo. Jengo kubwa nyeupe pia linaonekana.

Mfanyikazi wa kampuni anaonekana amevalia mavazi yenye kola ya buluu na koti nyeusi huku wakiwa nyuma ya kompyuta. Wengine wao wanaonekana wamesimama mbele yao huku wateja wanaonekana wameketi kwenye viti vilivyopangwa kwa mistari.

Wanaume wakumi wamepanga laini kwa utaratibu huku wamevalia mavazi meupe na yenye maandishi ya kenya pamoja na nambari. Nyuma kuna bendera ya nchi yao huku viti vya mashabiki vimewekwa hapo kando.

Mwanamke ambaye ni jaji mkuu wa mahakama ya nchi ya Kenya ameketi chini huku kuna maikrofoni mbele yake. Nyuma kuna kuta au bango nyeupe kubwa liliko na nembo ya kampuni tofauti.

Watu wa kikundi kimoja wa mpira wa mguu wanaonekana wakishangilia kwa pamoja. Wamevalia sare yenye rangi ya njano na kijani. Mashabiki wameketi kule nyuma kwenye viti vya rangi samawati, huku paa lao ni la mabati.

Mwanaume anaelea angani, anaonekana kuwa anashiriki kwenye mchezo wa kuruka kutoka sehemu moja hadi nyingine. Watu wameketi kando kila pande huku wakimwangalia wote wakiwa katika uwanja mkubwa. Nyuma kabisa kuna viti vyenye rangi tofauti vya mashabiki vya kuwatazamia.

Wahudumu wa umma wameketi huku wengine wakiwa mbele ya kompyuta na wawili wao wakiwa na wateja mbele Yao ,wote Wana deski ya rangi kahawia iliyomo wekelewa vitu vyao ,chumba waliyomo ndani ni ya rangi nyeupe huku bango vimekewa juu vikionyesha huduma wanazozitoa wao.

Watu watatu ambao ni wanaume wawili na mwanamke wameketi, huku mmoja akielezea na wengine kusikiliza. Nyuma yao kuna umati uliovalia kofia nyekundu na rangi ya njano pia wanaangalia mbele.

Wanaume wanne wamepozi ili kupigwa picha. Nyuma yao kuna watu wengine kadhaa wenye asili tofauti kwa kuwa kuna wazungu na waafrika. Wengine wameonekana wakibeba bendera ya nchi ya Kenya.

Mkusanyiko wa watu waliovalia mavazi, yanayoonyesha bendera ya nchi ya Kenya. Wanaonekana wakishangilia wote kwa pamoja, manguo yao yanahusishwa na shati, skafu na hata kofia. Jua linaonekana kuwaka kwa umbali.

Jaji mkuu ameshikilia kitabu cha bibilia, huku anakula kiapo mbele ya mikrofoni . Anasoma vitu vilivyo kwenye jukwa, huku kando yake kukiwa na watu wawili, mwanamme na mwanamke. Wote, nyuma yao kunao bendera minne nchi ya Kenya.

Watu wengi ambao ni wafanyikazi wa umma wamesimama nyuma ya mtu anaonekana kuwaelezea vitu vilivyoandikwa kwenye ubao. Kando kunaonekana kuwa na ukuta uliomo na maandishi ya huduma Kenya. Kunao walioketi na kumtazama anayeeleza.

Mchuano wa mpira wa mguu unaendelea baina ya vikundi viwili tofauti. Timu haya yamevalia sare nyekundu huku wenzao wamevalia sare ya njano. Mashabiki wanaonekana wameketi kule nyuma kabisa huku wakiwashangilia.

Mchezo wa mpira wa miguu unaonekana ukiendelea dhidi ya vikundi viwili tofauti. Timu moja inaonekana kuwa imevaa sare ya rangi ya kijani na nyeupe huku wengine wanaonekana wamevaa jezi ya rangi ya buluu na nyeupe. Wote wanashangiliwa na wafuasi wao walioketi nyuma yao.

Watu wengi wanaonekana wameketi huku wakishabikia michezo. Wengine anaonekana wamevalia shati yenye maandishi ya Kenya Airways. Kuna mwanamke aliyesimama na kujifunga bendera ya nchi ya Kenya huku akiwaangalia watu hao. Wote wanaonekana wakiwa kivulini.

Mawakili wengi wamesimama huku wakiwa mbele ya madeski yenye rangi kahawia yanayo na mikrofoni mbele yao. Wote wako kwenye chumba kinachoonekana kuwa mahakama kwa kuwa wamejipanga na kuvaa sare ya humo ndani. Sakafu ni ya rangi samawati na wengi wao ni wanaume na wanawake.

Bango hili lina mahakama ya Kenya na limeandikwa kwa rangi nyeusi na kwa Kingereza likisema state of the judiciary and the administration of justice . Limepangwa kwa rangi tofauti kama vile; nyeupe, njano na kijani.

Watu watatu wanaonekana wakishangilia huku wakijipiga picha. Wengine wana michoro ya bendera ya nchi ya Kenya usoni mwao huku wamepanua midomo. Mavazi yao ni ya rangi nyeupe na nyekundu.

Mchuano wa mchezo wa mpira wa voli unaendelea baina ya vikundi viwili tofauti. Timu moja imevalia sare nyekundu na maandishi meupe huku wengine wamevalia mavazi ya kijani na samawati. Mashabiki wameketi huko nyuma wanatazama na kushangilia.

Jaji mkuu wa mahakama ya nchi ya Kenya ameketi chini, huku ana wasaidizi wake kando yake, mbele yake kunao watu wengine wengi waliokaa wakihusisha wanaume na wanawake, nyuma anaonekana kuwa na pazia mikubwa yenye rangi njano, kijani na pia bendera ya nchi ya Kenya.

Muhudumu anawafafanulia wamama ile kilichoandikwa kwenye karatasi, huku wakimsikiliza kwa makini. Wote wanaonekana kuwa wamefunga vitu vichwani, huku wakimsikiza muhudumu. Kando kunaonekana kuwa na jengo lililojengwa kwa mawe.

Umati wa watu unaojumuisha wanaume na wanawake, wanaonekana wakishangilia huku wengine wameinua mikono yao juu. Mwonekano wa bendera ya Kenya pamoja na shati ya nchi hiyo, zinaweza kuonekana pia. Hali ya anga inaonekana kuwa ni safi sana.

Wachezaji wa mchezo wa mpira wa miguu wanaonekana wamepanga laini wakipiga picha. Wengine wamesimama huku mbele yao, kunao waliochuchumaa. Wote isipokuwa mmoja wana shati nyeupe na rangi ya kijani iliyo na nembo ya chapa dimba.

Mwanaume anaonekana kuwa ana kofia mbili. Moja ameliegemeza kichwani na ingine puani na vyote vina maandishi ya Kura Kwa Moi kando. Rangi yake ni nyeusi huku nyuma yake kuna bodi yenye rangi kahawia. Umati wa watu unamfuata huku wote pia wakishangilia.

Watu wengi wanaonekana kupangana, huku wengine wameketi chini na wenzao kusimama nyuma yao. Mwisho kabisa kunaonekana kuwa na jengo la mahakama ambalo ni la rangi la kijani huku lina maandishi meupe ya kizungu. Kuna bao zimesimama kando kila upande.

Timu ya mpira ya mguu wamezunguka na kukuwa na mkutano pamoja. Wote wamevalia sare zinazofanana isipokuwa mmoja. Nyuma kuna viti vya rangi vya samawati na nyeupe. Sakafu ni ya hali ya nyasi.

Vitambulisho mingi vimepangwa kwa utaratibu ndani ya boxi kadhaa. Mbele kunaonekana kuwa na chupa nyeupe iliyomo na kioevu. Haya yote yamewekwa juu ya sakafu nyekundu.

Wanariadha watatu wanaume, wanaonekana wakishangilia ushindi wao wa mchuano wa kukimbia. Nyuma kushoto kuna mwingine aliyevalia nguo ya rangi ya kijani, huku mashabiki wameketi nyuma wakiwatazama wakimbiaji hao.

Mchuano wa michezo wa mpira wa miguu unaonekana ukiendelea baina ya timu miwili. Kundi moja imevalia sare nyekundu huku nyingine imevalia sare yenye rangi ya njano na samawati. Mashabiki wameketi huko nyuma huku wametofautiana kwa ukuta nyeupe yenye maandishi.

Watu watano wamesimama mbele na wanaonekana kuwa mashabiki wa mchezo wa mpira wa mguu. Wamefurahia huku mwingine amepanua mkono kana kwamba kukaribisha. Wengine wameketi nyuma, na kutazama mpira unaendelea kwenye uwanja.

Mwanamke amevalia jezi ya timu ya bandari huku ana koti juu. Ameshikilia skafu ya rangi nyeupe na samawati iliyo na mandishi ya jina ya kundi hicho ,kunao wanaume kadhaa nyuma yake .Uwanja waliomo imemea nyasi, huku nyuma kabisa kuna viti vyekundu vya mashabiki.

Mwanaume mmoja aliyevaa koti safi ya samawati amesimama huku akiwaongelesha walioketi chini na kuvalia shati nyekundu na suruali nyeusi. Nyuma kuna madeski mengi iliyobeba komputa juu yao. Wako kwenye chumba chenye kuta na paa nyeupe.

Watu wengi wameketi kwenye viti vilivyopangwa kwa mpangilio taratibu na laini. Wawili wao wanaiangalia picha huku mmoja amemshikilia mtoto mkononi. Kunaye mhudumu anayepita hapo kando amevalia mavazi ya kikazi yenye rangi nyeusi.

Wachezaji wa mchezo wa mguu wanaonekana wakifanya zoezi kwa kukimbia. Chini yao kuna nyasi uliomea juu ya uwanja. Nyuma, kuna mwonekano wa nguzo iliyofunganishwa pamoja na neti huku mwisho kabisa kuna mti kando wa ukuta wa mawe.

Umati wa watu unaonekana kumzunguka mtu mmoja, anayeonekana kuwahutubia. Wengine wao wamebeba bodi zilizoandikwa maneno sawa kama jukwaa analolihutubia. Neno hilo likiwa Kalonzo.

Wanamchezo wa timu moja, wanaonekana wakiwashangilia na kuwapigia makofi wenzao walio kwenye uwanja. Wengine wameketi kwenye viti vya rangi ya kijani. Mashabiki wanaonekana hapo nyuma huku wameketi kwa viti vyekundu.

Wanaume watatu wanaonekana wakiangalia picha huku mwingine mmoja amesimama nyuma. Wawili hawa wameshikilia kitambulisho kana kwamba mmoja anampea mwingine. Wote wameekelea barakoa puani. Wako kwenye jengo kubwa lililo na kuta la kioo na mawe.

Mwanamke mmoja, aliyevalia mavazi ya rangi nyekundu amesimama huku ameka mkono pamoja. Kando Kunayo maandishi ya Kiingereza inayosema, I stand for peace huku jina yake ni Raquel Shebesh yamewekwa chini. Kunalo nembo lake, limewekwa hapo kando pamoja na tarehe chini yake.

Mwanaume anayeonekana akiinua Bibilia na kuapa, huku sherehe yenyewe ni ya kumuapisha kama rais. Mnamo watu wengi waliokuja kuhudhuria, huku wengine wamevalia sare za kikazi nyeusi, nyeupe na nyekundu.

Wachezaji wengi wanaonekana kuwa wamesimama kwenye uwanja huku wanashangilia. Wengine wamevaa nyeusi na rangi kahawia huku wengine wana mavazi tofauti. Nyuma, mashabiki wameketi huku kunao ukuta wa chuma uliowekwa hapo kuwazuia.

Umati wa watu unaonekana wamekaa chini, huku wakishuhudia mambo yanayofanyika mbele yao. Wengine wao wameketi kwenye ghorofa ya juu huku jengo hilo lina paa la mabati iliyoshikiliwa kwa chuma. Tofauti ya ghorofa hizi inaonekana kuwa ni kioo iliyotengenezwa hapo.

Wanadada wengi wanaochezea timu ya mpira ya wavu wamekusanyika kwa kutengeneza duara huku wote wamevalia sare ya rangi samawati. Nyuma kunao mashabiki wanaowatazama waliokalia viti vyenye rangi nyeusi, nyekundu na kijani.

Watu wamefunikwa na mwavuli mkubwa ulio na maandishi sawa na mavazi ya wanaume wawili waliomo chini yake ambayo yameandikwa Millicent Omanga. Nyuma yao, kuna miti mirefu huku kando kuna machuma yaliyochomelewa pamoja. Hali ya anga inaonekana kuwa ya mawingu nyingi.

Wateja wameketi kwenye viti vilivyopangwa kwa usawa na laini wakingoja kuhudumiwa na wahudumu. Nyuma kabisa kuna ukuta mkubwa nyeupe ulio na maandishi unaosema huduma Kenya. Kuna watu walioketi nyuma ya kompyuta wakingoja kuwahudumia wateja mmoja baada ya wengine.

Wahudumu wa umma wanaohusisha wanaume na wanawake wanaonekana wakizungumza. Mmoja ameketi chini huku akiitazama kompyuta iliyomo juu ya deski ya rangi kahawia. Chumba chao ni cheupe lakini kunavyo bango vya rangi kijani na nyekundu hapo kando.

Wanaume wanaonekana kuandika maneno kwenye karatasi huku wakielekezwa na mwanamke aliyevalia shati nyeupe. Wako mbele ya jengo lililojengwa kwa mabati pamoja na mbao. Nyasi inaonekana kuwa imemea hapo nyuma yao.

Mchuano wa mchezo wa mpira wa mguu unaendelea baina ya timu mbili tofauti. Wamevalia mavazi yenye rangi mbili tofauti, huku mmoja amevalia sare yenye rangi ya samawati na nyeupe, huku wengine wamevalia sare ya kijani na njano. Mashabiki wameketi mwisho wakitazama na kuwashangilia wachezaji.

Picha tatu vimeunganishwa na kutengeneza moja, inaonyesha mambo tofauti. Mbili vya juu vinaonyesha mawakili, au waamuzi wakikula kiapo huku wamebeba biblia mkononi na la chini linaonyesha wengi wakiwa wamekusanyika mbele la jengo kubwa.

Vitambulisho mengi yamefungwa kwa kamba ya mpira pamoja, huku yote yamepangwa kwenye maboksi ya chuma, nyuma kunaye mtu anayeonekana kunyoosha mkono, huku mwanamke ameketi mbele yao, haya yote yamewekwa juu ya dawati la kahawia.

Mashabiki wa mpira wanaonekana wakishabikia, huku wengi wao wamevalia mavazi ya rangi ya kijani na nyeupe. Mwanamke aliyevalia sare ya timu hiyo, anaonekana akishikilia skafu iliyo na maandishi ya Gor Mahia.

Wahudumu wawili waliovalia shati nyeupe yenye kola nyekundu wameketi wakiangaliana na computer . Mmoja anamuongelesha mteja ambaye pia ni askari. Deski yaliyomo ni ya rangi ya kahawia na mbele limeandikwa mambo ya kizungu. Kuna dirisha nyuma yao huku mwanamume mwingine akivalia suti nyeusi amesimama.

Mashabiki wengi wenye asili tofauti ya kiafrika na kizungu wanashangilia mchezo unaofanyika uwanjani. Wengine wanaonekana wakiwa wamebeba bendera ya nchi Kenya huku kunao waliomo na shati pia. Viti vimepangwa sawasawa kwenye mstari yao ya kukalia.

Kijikaratasi aina ya fomu ya risiti inaonekana kuwa na mandishi ya kingereza kutoka juu hadi chini, enyewe ina rangi kadhaa kama vile nyeusi, kijani na nyeupe. Maandishi yamewekwa huku mengine yameonekana kuwa yanaitajika kujazwa.

Umati wa watu unaonekana kuinua bilauri ya mvinyo huku mmoja akiwahutubia. Kando kunaonekana kuwa na keki iliyo na maandishi ya PNU na ina rangi ya buluu sawa na skafu walizozivaa watu hao. Ardhi inaonekana kuwa na nyasi imetuwa. Huku nyuma kunaonekana kuwa na jengo lililojengwa kwa mawe.

Mwanaume aliyevalia shati nyeupe yenye rangi nyekundu pamoja na barakoa anaonekana ameketi mbele ya kompyuta. Sakafu inaonekana kupangwa vigae huku nyuma yake kunaonekana kuwa na ukuta mkubwa nyekundu yenye maandishi ya rangi nyeupe. Juu kunaonekana kuwa na maandishi ya kizungu ya Police Clearance Certificate .

Rais wa jamhuri ya kenya William Samoei Ruto amevalia koti safi samawati huku ana mkewe kando yake. Wote wamesimama huku mwenyewe ameshikilia biblia kana kwamba anakula kiapo. Juu kuna paa lililotengenezwa kwa kutumia mabao na mabati huku kuna watu wameketi nyuma.

Mtu ajulikanaye kama Raila Odinga, amewekelea mkono juu ya kichanganuzi cha alama ya vidole huku mbele yake kuna watu wawili, mwanaume na mwanamke. Yote yamewekelewa juu ya deski ya rangi ya kahawia huku picha imeekwa pia. Dada yule ameketi mbele ya kompyuta nyuma yake kukiwa na dirisha.

Mwanaume mmoja aliyevalia suti nyeusi na shati nyeupe ameketi chini. Humu, mbele yake kuna meza ya rangi ya kahawia ambayo imebeba kompyuta mbili. Watu wanaonekana kuwa wamepanga laini huku wakingoja kuhudumiwa mmoja baada ya mwingine.

Mfanyikazi wa umma ameketi chini mbele ya kompyuta iliyomo juu ya dawati au meza ya kahawia huku anawahudumia watu waliopanga laini . Wote wako kwenye hema nyeupe na limeshikilia bango lililoandikwa DCI. Kunao mstari mwingine pia umepangwa huko kando.

Wahudumu wa umma wanaonekana wameketi mbele ya kompyuta yaliyowekwa juu ya dawati kubwa ya kahawia. Mmoja anamhudumia mtu aliyeketi sawasawa naye huku nyuma kuna viti vingine vilivyopangwa vizuri.

Umati wa watu unaonekana ukiwa msafara huku laini ya mbele umebeba kibao kilichoandikwa kwa Kiingereza. Wote wanatembea kwa barabara ya lami na wengine wao wamevalia barakoa. Nyuma kuna miti yanayoonekana kutua.

Mtu wa asili ya kizungu anaonekana amevaa kofia na shati jeusi huku akipiga makofi. Nyuma yake kunaonekana kuwa na mashabiki waliobeba na kushikilia bendera ya nchi ya Kenya huku wakishangilia. Hali ya anga inaonekana kuwa yenye mawingu mengi.

Wahudumu wawili wa umma wameketi kwenye viti huku wamevalia mavazi ya kikazi . Mbele yao kunao watu waliosimama tayari kuhudumiwa huku wana makaratasi. Nyuma kunao watu wengi wengine wamesimama au kuketi kwenye nyasi chini ya miti yanayotumika kama kivuli.

Jaji mkuu anaonekana ameshikilia bibilia huku anaapa mbele ya mikrofoni. Ana jukwaa ya rangi ya buluu iliyo na bango lililoandikwa republic . Nyuma yake kunaonekana kuwa na bendera tatu zinazoashiria nchi ya Kenya.